Mnara mrefu wa chuma wa kusafirisha umeme umesimama imara chini ya anga ya samawati isiyo na mawingu. Kamba nyingi za umeme zimening'inia kutoka kwenye minara zikienea kwa mbali. Mnara huu unaonyesha jinsi umeme unavyosafirishwa kwenda maeneo mbalimbali. Chini kabisa baadhi ya miti inaonekana ikionyesha kuwa mnara umewekwa kwenye eneo la wazi, huku mstari wa pili wa mnara ya umeme ukiendelea mbali.

Nguzo kubwa ya umeme wa juu inayobeba nyaya nyingi ikisimama katika eneo lenye mimea mingi ya mawingu meupe angani. Nguzo hiyo imejengwa kwa chuma. Chini ya nguzo kuna eneo lenye nyasi za kijani kibichi na vichaka vidogo. Mbali kidogo, nguzo zingine za umeme zinaonekana zikielea mbali, zikionyesha mstari mrefu wa usafirishaji wa umeme.

Jengo la ghorofa nyingi lenye kuta za matofali mekundu na madirisha samawati. Mbele ya jengo hilo kuna uzio wa chuma wa samawati wenye ruwaza ya kijiometri. Nguzo tatu za umeme zenye nyaya zilizo unganishwa zinasimama mbele ya uzio huo. Zikiwa na kifaa cha transfoma kilicho wekwa kwenye moja ya nguzo hizo katikati.

Kituo kikubwa cha kusambaza umeme sehemu ya mradi muhimu ,inawezekana ni sehemu ambayo inaimarisha usafirishaji wa umeme, lengo ni kuondoa genereta za dieseli za gharama na kuhakikisha umeme imara nchini.

Sanamu tatu za shaba za wanaume zilizowekwa kwa heshima mbele ya jengo la kifahari. Sanamu ya katikati inamwonesha mwanajeshi akiwa amesimama wima na bunduki mkononi, akiwa amevaa sare za kijeshi zenye vifaa mbalimbali. Sanamu mbili za pembeni pia zimevalia sare za kijeshi, ingawa moja inaonekana kama askari wa jadi. Nyuma ya sanamu, kuna jengo lenye nguzo kubwa na madirisha ya mraba. Sanamu hizi uenda zinawakilisha historia muhimu au kumbukumbu ya mashujaa fulani.

Tembo watatu wamesimama karibu. Tembo wa mbele ana masikio makubwa ya rangi ya kahawia na mkonga wake umepinda chini kuelekea majani. Tembo wawili nyuma yake wanaonekana kwa kiasi, pia wakiwa na miili mikubwa na ngozi za kahawia.

Kundi la mbuni wakiwa wamesimama kwenye nyasi ndefu za kijani kibichi. Mbuni hawa wana manyoya meusi na shingo ndefu zenye rangi ya kijivu na baadhi yao wana manyoya meupe kwenye ncha za mabawa yao. Wamesimama kwa mkao tofauti wakionyesha miili yao ni refu na miguu yao yenye nguvu. Nyuma ya mbuni hao upeo wa macho unaonyesha mandhari ya jiji yenye majengo marefu.

Punda milia wengi wako kwenye nyasi katika mbuga kubwa yenye nyasi ndefu na miti michache. Mbele kuna punda milia wawili wenye milia meusi na meupe, wakitazama upande mmoja. Nyuma yao kuna kundi jingine la punda milia likiendelea kula. Mbali zaidi, kuna wanyama wachache wengine, baadhi yao wakiwa na rangi ya kahawia.

Tembo aliye na masikio makubwa yaliyonyooka na mkonga mdogo anaonekana akitembea kwa miguu minne kwenye ardhi yenye vumbi na nyasi kidogo. Mandhari ya nyuma yamefichwa lakini mimea fulani inaonekana kwa umbali.

Chui mwenye rangi ya kahawia, manjano na madoa meusi yanaenea katika mwili wake wote. Chui huyo yuko ndani ya uzio wa waya wenye matundu. Nyuma ya chui kuna miti yenye majani. Udongo unaonekana kuwa kavu na kuna sehemu zenye nyasi chache. Mwangaza wa jua unaonekana vizuri kwenye mazingira.

Kasa mkubwa mwenye ganda la kahawia na nyeusi anatembea polepole kwenye udongo wenye miamba na majani. Mwili wake mkubwa na umbo lake la kipekee linaonekana wazi. Mimea ya kijani kibichi inazunguka kasa ikitoa mandhari ya asili.

Ndege mweusi na mweupe yuko ndani ya uzio wa wavu. Manyoya yake yanaonekana kuwa laini. Ndege huyu anaonekana akitafuta chakula nyuma mti mrefu unaonekana wazi ukitoa kivuli. Udongo una rangi ya kahawia. Uzio wa wavu unaonekana wazi. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya kupendeza.

Bwawa kubwa lenye maji ya kahawia linaonekana wazi likipakana na kingo za udongo na miti mingi ya kijani kibichi karibu na bwawa jengo dogo linasimama likiwa na mabomba makubwa yanayoashiria mfumo wa usambazaji wa maji. Hii inaonesha juhudi za kulinda vyanzo vya maji kuna gari jeupe pia linaonekana kwa umbali.

Bongo jamii ya suala ikiwa imesimama kwenye eneo ya mimea mingi. Mnyama huyo ana rangi ya kahawia, nyekundu, na mistari mweupe mwima kando ya mwili wake. Ana pembe ndefu zilizojipinda. Anakula majani kutoka kwenye mimea iliyo chini. Nyuma ya bongo kuna uzio wa waya kuoneysha yuko kwenye bustani ya wanyama. Mimea mingi na miti imezunguka eneo hilo ikiitoa kivuli na makazi mwangaza wajua unaonyesha mazingira ya nje.

Twiga wawili wakiwa wamesimama kwenye nyasi ndefu wanaonekana kwa umbali. Twiga mmoja ni mrefu zaidi akiwa amesimama upande wa kushoto na mwingine ni mfupi kidogo akiwa upande wa kulia. Anga linaonekana kuwa wazi na ni la rangi ya samawati iliyokauka. Majengo marefu ya jiji yanatoa utofauti mkubwa na mazingira ya asili ya savana.

Ndege mweupe anayejulikana kama spoon bill akiwa amesimama ndani ya maji. Ndege huyo ana manyoya meupe safi na miguu mirefu nyekundu iliyokolea inayopishana vizuri na rangi ya maji. Kichwa chake kina rangi nyeupe na mdomo wake ni mrefu, mwekundu na wenye ncha pana kama kijiko, unaoangalia chini ndani ya maji. Maji yanaonekana kutulia.

Swara anayekimbia kwa kasi katika nyasi ndefu. Swara huyu ana pembe ndefu zilizopinda nyuma na mwili mwembamba, mwenye rangi ya kahawia na mistari nyeusi ubavuni. Anajikunja na kujinyoosha, akionyesha mwendo wake wa haraka; huku miguu yake miwili ya nyuma ikiwa hewani na miguu ya mbele ikigusa ardhi. Mazingira nyuma yanaonyesha wazi savana na anga safi linaonekana juu kidogo.

Kundi la korongo watono wenye taji ya taabu wakiwa wamesimama karibu na maji. Korongo hao wana manyoya ya kijivu na nyeupe huku wakiwa na taji ya dhahabu na doa jekundu usoni. Manyoya yao ya mabawa ni ya kahawia na manjano yakiongeza rangi kwenye mwonekano wao.

Ndege mrefu aina ya Korongo ikitua ndani ya maji na kusababisha maji kuruka pande zote. Ndege huyu anamanyoa meusi na meupe na miguu yake mirefu ya rangi ya majungwa imeenea jini. Mapawa yake meusi yamefunguka yakionyesha nguvu ya kutua kwake. Kivuli cha ndege kinaonekana kikionyesha wazi kwenye uso wa maji, nyuma kuna mimea ya kijani kibichi ilio ndani ya maji na bata wachache wanaonekana kwa umbali.

Simba mwenye manyoya ya kahawia na nywele nyeusi shingoni amelala chini. Macho yake yanaonekana yakitazama mbali. Simba huyu ako ndani ya uzio. Udongo wa kahawia nyekundu unaonekana chini. Nyuma, uzio wa wavu uanaonekana wazi ukionyesha mipaka ya eneo lake. Anga la samawati linaonekana juu likiwa na mawingu meupe yaliyotawanyika.

Kifaru mkubwa akivuka barabara ya vumbi katikati ya Savana, nyasi ndefu za kahawia na kijani zinazunguka barabara na vichaka vidogo vya miti vinaonekana kwa mbali. Kuna kifaru mwingine mdogo akionekana nyuma ya kifaru mkuu. Anga ni ya samawati safi, likiwa na milima kwa mbali.

Ndege mwenye rangi za kuvutia akiwa na rangi ya manjano , nyeusi na hudhurungi ameketi kwenye tawi la miti. Manyoya yake ya manjano yameungana vizuri na manyoya yake meusi. Tawi la mti lina majani ya kijani kibichi yakiongeza uzuri wa asili. Ndege huyu anaonekana akitazama mbali. Nyuma, mazingira yamefifia. Anga linaonekana kuwa tulivu likionyesha mwanga wa asili.

Simba na simba jike, wamesimama kwenye nyasi ndefu ya kijani kibichi. Simba mwenye nywele nyeusi na nene amesimama upande wa kulia akitazama mbele. Simba jike yuko upande wa kushoto akiwa na rangi ya kahawia na anaonekana akiegemea karibu na simba, akiweka kichwa chake karibu na simba. Msitu minene na miti mirefu inaonekana kwa mbali.

Kinyonga mwenye rangi ya kijivu na kichwa cha machungwa amelala juu ya mbao zilizochakaa akionyesha magamba yake yenye madoadoa. Macho yake yanatazama mbele na mkia wake mrefu mwembamba umejikunja kidogo. Nyuma yake kuna uzio wa chuma wenye waya wa kamba na mimea ya kijani kibichi. Kinyoga huyo anaonekana kuwa katika mazingira yake ya asili.

Kundi la tembo wachnga wakiwa katika kituo cha hitima cha tembo nchini. Tembo aliye mbele amesimama peke yake akionekana mtulivu na mwenye rangi ya kahawia. Nyuma yake tembo wawili wamefunikwa na blanketi zenye rangi ya ngavu moja ni ya samawati na nyingine ni ya machungwa zikiwakinga na baridi au jua wote wako katika ardhi yenye rangi nyekundu iliyona matawi na majani yaliyotapakaa nyuma zaidi kuna miti na watu kadhaa waliovaa sare za kijani labda walezi wa tembo.

Kundi la swala watatu wakiwa kwenye uwanda wa nyasi wenye kijani kibichi. Swala hawa wana rangi ya kahawia nyepesi na mistari mweusi na mweupe iliyo wazi kwenye pande zao. Wana pembe ndefu zilizopinda nyuma. Nyuma yao kundi la wanyama wengine linaonekana. Milima ya kijani kibichi inaonekana nyuma zaidi.

Nyani mwenye manyoya mengi ya kijivu ameketi ardhini huku akishika kitu cheupe. Macho yake yanatazama chini. Nyuma yake, ardhi inaonekana kuwa na rangi ya udongo mwekundu. Kuna majani machache ya kijani yaliyoenea chini upande wa kushoto. Manyoya yake yanaonekana kuwa nene, yasiyopendeza. Nyani huyu ana sura yenye huzuni kidogo.

Tumbili anayeketi juu ya uzio wa mabao uliopakwa rangi tofauti ikiwemo nyekundu na manjano. tumbili huyo ana manyoya ya ragi ya kijivu kijani na uso mweusi. Anaonekana akitazama moja kwa moja kwenye kamera akiwa ameshikilia uzio kwa mkono yake. Nyuma ya tumbili kuna slaidi nyekundu ya kuchezea na ardhi ya kahawia.

Simba jike la kupendeza limekaa katika nyasi ndefu zilizonyauka kidogo likiangalia upande wa kulia. Manyoya yake ya rangi ya kahawia na dhahabu yanaonekana vizuri chini ya mwanga wa jua. Nyuma yake kuna mandhari iliyofifia ya milima. Anga ni ya samawati iliyofifia.

Kifaru amesimama kwenye udongo wenye rangi ya kahawia nyekundu. Kifaru huyo ana pembe mbili kubwa na ngozi yake inaonekana kuwa na mkunjo. Ameshusha kichwa chake chini. Vumbi linaonekana likiongezeka karibu na miguu yake. Nyuma yake kuna mimea ya kijani kibichi na miti, ikiongeza mazingira ya hifadhi ya wanyama.

Mbuni mweusi na mwenye shingo ndefu, ya kijivu akiwa amesimama wima, huko mdomo wake ukiwa wazi. Manyoya yake yanaonekana machafu na yamekauka kidogo. Ana miguu mirefu, na minene na anaonekana kama amejaa vumbi. Amesimama karibu na uzio wa waya na mimea minene ya kijani. Kuna miti mirefu nyuma yake.

Mbweha mweusi mgongoni amesimama peke yake kwenye eneo la kijani kibichi lenye nyasi ndefu na maua madogo ya zambarau. Manyoya yake yana rangi ya kahawia na manjano huku kamba yake nyeusi likipita katikati ya mgongo wake. Mbweha anaonekana akitazama upande wa kulia. Nyasi ndefu zimefunika sehemu kubwa ya eneo hilo.

Mamba wawili wakubwa wamelala juu ya miamba na udongo. Mamba mmoja yuko mbele akiangalia moja kwa moja na mwili wake umelala chini. Nyuma yake kuna mamba mwingine mkubwa zaidi. Milia yao ina ngozi yenye magamba magumu. Miamba mbalimbali mikubwa na midogo imetawanyika kuzunguka mamba hao. Kwenye kona ya chini kushoto kuna kizuizi kikubwa cha saruji kinachoonekana.

Simba jike akiwa amekaa nyuma ya uzio wa wavu wa chuma, akimwangalia mtu ambaye mkono wake unaonekana ukielekea kwake. Simba huyo anaonekana mchanga na ana manyoya ya rangi ya kahawia-dhahabu. Uso wake unaonekana wazi kupitia matundu ya uzio na macho yake yanaonyesha umakini. Mkono wa mtu huyo umejaribu kufikia karibu na uzio, labda akijaribu kumvutia. Nyuma ya uzio kuna nyasi kavu na udongo.

Kundi kubwa la watu, wote wamevalia fulana zao za rangi tofauti. Wamekusanyika nje, wakijihusisha na shughuli za shambani. Wanaonekana wakiwa wamezungukwa na miche mingi, iliyopangwa kwa uangalifu. Baadhi wanashikilia zana shambani, huku wengine wakiwa wamesimama karibu na miche

Chui mwenye madoa meusi na ngozi ya kahawia dhahabu ameinama kando ya maji, macho yake yanatazama mbele. Nyasi ndefu za kijani kibichi zimezunguka pande zote za chui na kando ya maji. Nyuma ya chui kuna mti kubwa wenye tawi kubwa linaloninginia juu, kwa umbali miundo ya majengo yanaonekana.

Wahifadhi, pamoja na askari wa wanyama pori wanajaribu kumzuia kifaru aliyegutuka kutoka kwa dawa inayowafanya wawe watulivu. Wahifadhi hao wako kwenye gari aina ya landcruiser , huku mmoja wao akivuruta kifaru huyo kwa kamba, wengine wawili wakijaribu kumfunika macho na kitambaa.

Mandhari ya bustani yenye miti mingi na mikubwa. Barabara iliyopinda imetengenezwa kwa vigae vya rangi ya udongo. Watu watatu, wawili wakubwa na mtoto mmoja mdogo, wanasimama mbali kidogo. Mtoto amevaa nguo nyekundu na samawati, huku watu wakubwa wakiwa wamevaa nguo za kawaida. Kuna uzio unaozunguka sehemu ya eneo. Udongo chini ya miti una majani yaliyoyaanguka.

Jumba la KCC kwa urefu; Kenyatta international convention centre' linaonekana ni jumba ambalo hutumika kwa makongamano ya kitaifa na pia kimataifa ,mbele ya jumba hili bendera za mataifa mbalimbali zinaonekana kongamano ambalo linaongelea nishati ya jua linafanyika.

Uso wa simba, wenye manyoya ya kahawia na macho angavu, unaonekana wazi. Pua yake na shavu lake, marefu na yenye nguvu, yanaongeza uzuri wake. Simba anaonekana macho na makini, akichunguza mazingira yake kwa tahadhari

Kundi la tembo wachanga wakinyonyeshwa chupa na walezi wao. Walezi hao wamevalia sare ya kijani na kofia wakishikilia chupa za maziwa kwa tembo. Tembo hawa wadogo wanaonekana wakinywa kwa bidii huku mmoja akiwa ameinua shina lake kunyakua chupa. Ardhi ni nyekundu ikionyesha mazingira ya ukame na kuna miti michache iliyonyauka nyuma. Anga lina mawingu meupe na samawati likionyesha siku angavu.

Impala, mnyama mwenye pembe ndefu zilizopinda, akitembea kwenye ardhi kavu. Impala huyo ana manyoya ya rangi ya kahawia-dhahabu na tumbo jeupe. Akiwa aneinuwa mguu wake mmoja, akionyesha mwendo wake wa kifahari. Nyuma yake kuna mandhari ya jiji yenye majengo marefu, ikionyesha utofauti kati ya maisha ya porini na maendeleo ya jiji.

Ndege mweupe aina ya korongo mwenye mdomo mrefu wa manjano anasimama ndani ya maji. Kivuli chake kinaonekana wazi kwenye maji. Nyuma yake kuna ndege mwingine anaonekana amesimama kwenye kingo yenye nyasi na matope. Pia kivuli chake kinaonekana kwenye maji. Upande wa kulia wa ndege wa kwanza kuna kichwa cha mamba kinajitokeza kidogo kutoka kwenye maji.

Swala moja mwenye pembe ndefu zilizopinda akisimama kwenye nyasi ndefu akiangalia upande wa kulia ,rangi yake kahawia hafifu inafanana na mazingira yake ya asili nyuma yake kuna swala mdogo, kwa upande wa kushoto gari jeupe la watalii likiwa na paa wazi linaonekana kwa sehemu, kuna watu ndani ya gari mmoja wao akionekana wazi mandhari ya nyuma inaonyesha wanawake lisilokuwa na mawingu.

Kifaru mwenye rangi ya kahawia anatembea kwenye ardhi yenye vumbi katikati ya msitu mnene. Aina hii ya kifaru ina pembe mbili. Mazingira yamejaa mimea mbalimbali na miti. Jua linaonekana kupenya kupitia matawi na kuunda vivuli chini. Kifaru huyu anaonekana akichunguza ardhi labda akitafuta chakula. Mbele yake kuna uzio wa waya unaopita kwenye mti.

Ndege aina ya korongo akiwa na manyo meupe na kichwa chenye rangi ya kahawia kilichoangaliwa juu. Mdomo wake mrefu, mwembamba, wenye rangi ya chungwa, ukielekea kwenye ncha iliyopinda kidogo. Macho yake mekundu na yanavutia. Nyuma kuna ukungu wa kijani kibichi unaoashiria uwepo wa mimea.

Twiga watatu wamesimama kwenye ardhi ya udongo mwekundu. Twiga wawili wa kushoto wanakubaliana kana kwamba wanawasiliana. Wote wana madoa ya kahawia na meupe ambayo ni ya kipekee. Twiga wa tatu anaonekana kwa kiasi kidogo upande wa kulia akionyesha shingo yake na kichwa chake. Mandhari ya nyuma yana miti mirefu ya kijani kibichi.

Chui anaye lala kwa utulivu kwenye nyasi ndefu zilizo pakana na mimea mingine. Manyoya yake yamepambwa kwa madoa meusi yaliyo changanyika kikamilifu na mazingira yake ya asili. Macho yake anatazama mbele kwa makini.

Mikono miwili iliyovalia gloviu za kazi inaonekana ikifanya kazi ya kuunganisha mabomba makubwa ya samawati mabomba haya yanaonekana kua ya plastiki imara yameunganishwa kwa kutumia boliti na nati zikihakikisha muunganiko salama.

Twiga anaonekana akichungulia juu ya uzio wa chuma. Kichwa chake chenye rangi ya kahawia na madoa meusi inajitokeza wazi. Nyuma, mazingira ya asili yanaonekana wazi yakiwa na miti mirefu na nyasi ya kijani kibichi. Udongo una rangi ya kahawia nyekundu.

Twiga mrefu anasimama kwenye eneo lenye mimea mingi na nyasi ndefu. Twiga huyo ana rangi ya kahawia njano na shingo yake ndefu inafika juu ya vichaka vidogo. Anaonekana akitafuta majani. Nyuma yake kuna miti mirefu na anga lenye mawingu meupe yaliyotawanyika.

Mwanaume na mwanamke wanapiga selfie mbele ya maporomoko ya maji wakifurahia uzuri wa asili. Maporomoko ya maji yanateremka kutoka miamba mirefu. Miamba yenye rangi nyeusi inaongeza uzuri wa eneo hilo.

Njia ndefu, nyebamba ya udongo mwekundu inapita katikati ya miti mirefu na vichaka. Upande wa kushoto na kulia wa njia kuna nyasi za kijani kibichi na miti midogo ilio katwa kwa umbo la duara ikionyesha bustani ilio tunzwa vizuri. Kwa mbali, kuna muundo mdogo linaloonekana likijificha nyuma ya miti. Miti mirefu zaidi inoongeza kivuli na uzuri kwenye mandhari.

Mbuni anatembea kwenye barabara ya vumbi yenye mandhari ya asili. Mbuni huyu ana manyoya meusi na meupe na miguu mirefu miembamba. Mandhari ya nyuma yana nyasi ndefu ya kijana kibichi na miti iliyotawanyika. Kwa mbali, daraja refu jeupe lenye nguzo nyingi linaonekana likinyooka kote upeo wa macho.

Kundi la tembo wakiwa wamekusanyika karibu na pipa la maji tembo wa mbele akiwa na ngozi ya kahawia anatumia mkonga wake kunywa maji kutoka kwenye pipa ya samawati ,tembo wengine wanaonekana nyuma bali wakiwa karibu na pipa jingine watu wanaonekana kwa mbali.

Simba mdogo analishwa maziwa kupitia chupa ambayo ina vipimo. Hali kama hii huonekana mara nyingi katika vituo vya kuokoa wanyama yatima kama vile Nairobi animal orphanage hapa Kenya ambapo wanyama hawa hupewa matunzo maalumu ili waweze kukuwa na kustawi. Inaonyesha umuhimu wa kuhifadhi wanyamapori wetu.

Mandhari ya savana yenye mti mmoja mkubwa wenye majani mengi uliyosimama katikati ya eneo lenye nyasi. Mbele ya mti kuna bwawa dogo la maji likiwa na rangi ya kahawia. Ng'ambo ya bwawa kuna nyasi ndefu na kavu na miti mingine michache kwa mbali. Anga limefunikwa na mawingu meupe na kijivu yaliyotawanyika.

Mandhari pana ya milima na bonde ikonyesha uzuri wa asili. Mlima wenye mimea minene ya kijani unachukua sehemu kubwa ya pande ya kulia. Chini ya mlima huo, bonde pana linaonekana likienea mbali likiwa na rangi ya samawati hafifu kutokana na umbali. Sehemu ya mbele ina udongo wenye nyasi fupi na vichaka vidogo.

Kundi la twiga watatu wenye mifumo ya kuvutia ya kahawia na njano, wanakunywa maji kutoka kwenye beseni la samawati. Watalii mbalimbali, baadhi yao wakipiga picha ya twiga, baadhi yao wamesimama karibu wakionyesha shauku yao. Mandhari ya udongo nyekundu na kijani kibichi nyuma, inaongeza uzuri na asili wa eneo hilo.

Ndege mwenye manyoa ya kijani kibichi na samawati amesimama akitazama mbele. Rangi ya kijani inatawala sehemu kubwa ya mwili wake ikichanganyika vizuri na rangi ya samawati kwenye mabawa na mkia. Kichwa chake kina manyoa meusi na nyekundu yakionyesha muundo wake wa kipekee. Ndege huyo ana miguu mifupi na mikavu. Ndege huyo anaonekana kuwa wakupendeza akionyesha uzuri wa asili.

Kifaru mweusi, anayesimama kwenye nyasi ndefu, kavu za savana. Nyuma yake, jiji la Nairobi linaonekana likiwa limejengwa juu ya anga ya samawati isiyo na mawingu. Kifaru ana pembe mbili na anaonekana kuwa imara.

Mamba watatu wakipumzika kwenye ukingo wa mto wenye maji ya samawati. Mamba wawili wakubwa wamelala nusu ndani ya maji na nusu kwenye udongo wa kahawia huku mmoja akiwa amejilaza kabisa ndani ya maji na mwingine akionekana sehemu ya mkia wake. Ndege mdogo mweusi na mweupe amesimama karibu na ukingo wa mto.

Mwanaume ameketi kwenye toroli ilio beba idadi kubwa ya makopo ya plastiki ya rangi tofauti. Mengi yakiwa manjano na samawati na mengine meupe. Anaonekana akitazama mbali. Toroli hilo limeegeshwa kando ya barabara na kuna miti na mimea mingine kwa mbali. Makopo mingine ya manjano yanaonekana mbele yakiwa yamepangwa kwa ustadi.

Mamba mkubwa amelala pembeni mwa ziwa lenye maji ya kahawia, huku sehemu kubwa ya mwili wake ikiwa ndani ya maji. Ngozi yake ina rangi ya kijivu hudhurungi, na inayoonekana kuwa na magamba mengi. Mbali, upande wa pili wa ziwa, kuna vichaka na miti michache iliyo simama.

Simba jike mwenye manyoya ya kahawia na rangi ya zahabu inaonekana akipiga mikia mikubwa, akifungua meno yake makali. Ulimi wake una rangi ya waridi. Macho yake yamefunikwa kidogo na puwa yake imekunjamana. Nyuma yake kuna mandhari ya kijani kibichi na kahawia. Kura mdogo mdogo, labda ndege, inaruka juu ya puwa lake.

Gari la watalii limeegeshwa barabarani likiangalia kundi la Tembo wanaopita kando wakifuatana ,gari hii lina namba ya usajili KBM 509B upande wa kushoto kuna dimbwi la maji likiwa na wanyama walio kando yake, anga ni buluu likiwa na mawingu meupe yaliyotawanyika kwa mbali ardhi ni tambarare inaendelea kuonyesha mandhari pana.

Basi la abiria la samawati linaloonekana kuwa la Metro Trans, limesimama kwenye kituo likisubiri abiria. Nyuma ya basi, nambari ya usajili KCY 465N inaonekana wazi. Kuna mistari ya manjano na nyekundu ya kuakisi mwanga, ikionyesha umuhimu wa usalama barabarani. Watu kadha wamesimama karibu na basi wakionyesha shughuli za usafiri wa umma. Mandhari ya jiji linaonekana nyuma, ikiashiria eneo lenye shughuli nyingi.

Mabasi mawili yameegeshwa kando ya barabara. Basi la mbele likiwa na rangi ya kijani kibichi na nembo ya Perfect , linaonekana likipakia abiria. Nyuma yake, basi lingine jeusi lenye neno Mombasa na Nairobi linaonekana. Watu wanatembea mbele ya mabasi haya. Majengo marefu yanapakana na barabara yanatoa hisia ya jiji lenye shughuli nyingi.

Nyuma ya gari yenye rangi ya kuvutia ya samawati, zambarau na nyeupe limeegeshwa barabarani. Imeandikwa 105 Shuttle na ina namba ya usajili KBU 465X. Kuna alama za usalama za njano na nyekundu zikionyesha umuhimu wa usalama barabarani. Karibu na matatu kuna watu wanapita na kuna gari nyingine inayofanana nayo ikionekana kwa mbali.

Basi la abiria lililopakwa rangi nyeusi na rangi ya chungwa limesimama barabarani likiwa na michoro maridadi na maandishi ya Vans Twins. Mwanaume mmoja amesimama kwenye mlango ya basi. Magurudumu ya basi yanaonekana kuwa makubwa na imara. Anga linaonekana kuwa tulivu likiwa na mawingu meupe yaliyotawanyika.

Rundo la mabomba makubwa meusi yametandazwa chini kwenye ardhi ya udongo. Mabomba yanaonekana kuwa mazito na yametumika. Jua linaonekana likiangazia mabomba, na kuongeza vivuli virefu kwenye udongo. Kwa mbali, mtu anaonekana kwa kiasi. Udongo unaonekana kuwa kavu, na wenye vumbi.

Mchimbaji mkubwa wa rangi ya manjano aina ya komatu, akifanya kazi katikati ya rundo la udongo. Kuna barabara kuu linalopita juu ya eneo hilo. Kwenye upande wa kulia, kuna ishara ya trafiki yenye maandishi toll station na toll gate . Mwanaume amesimama upande wa kushoto amevaa kofia nyekundu na shati jeupe. Juu angani kuna mawingu meupe yaliyotawanyika.

Mfumo mrefu wa mabomba makubwa makubwa yanayopanda mlima yamezungukwa na miti mirefu na minene. Mabomba haya yenye rangi ya kijivu yanaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa nguvu za umeme wa maji au usambazaji wa maji. Yanapanda juu kuelekea jengo la kiwanda au kituo kingine cha nishati.

Rundo kubwa la mabomba yenye rangi ya kijivu yaliopangwa kwa usawa. Mabomba yamewekwa juu ya kila moja, yakionyesha miisho yao ya mviringo, Mabomba yanaonekana kuwa safi, na yanaonekana vizuri. Anga ya samawati iliopauka inaonakana nyuma ikionyesha kuwa ziko nje.

Mabomba yenye rangi ya kijivu. yakiwa yamewekwa juu ya saluji. Mabomba haya yana ukubwa tofauti. Baadhi ni makubwa na mapana ,huku mengine yakiwa madogo na mebamba. Zote zimepangwa kwa njia iliyochanganyika. Mabomba haya yalioundwa na plastiki yanatumika sana katika mifumo ya usambazaji maji, na pia katika mifumo ya usimamizi wa taka.

Bomba la chuma lililo chakaa likitoa maji mengi yaliyotawanyika. Bomba hilo limetoka kwenye ukuta uliofunikwa na ukungu na kutu. Chini ya bomba kuna nyasi na mimea midogo iliyoota kutokana na unyevu wa maji yanayo tiririka kwa umbali kuna mabomba mengine yanayofanana na hili.

Mabomba kubwa nyeusi yaliyoundwa kwa ajili ya ujenzi au mfumo wa maji yamepangwa juu ya ardhi ya udongo. Zimepangwa kwa rundo na baadhi zinaonekana vizuri huku zingine zikiwa zimejificha nyuma. Upande wa kushoto kuna shamba kubwa la kibichi. Baadhi ya miti yenye majani mengi inaonekana nyuma. Udongo ulio chini ya mabomba unaonekana kuwa mkavu na una nyasi chache zilizoota.

Mfereji mrefuvmwembamba uliochimbwa kwenye udongo mweusi na umejaa maji machafu yenye rangi ya kahawia. Kuta za mfereji zimejengwa kwa udongo uliolegea na zinaonekana kuwa na nyasi kavu zilizokatwa au mizizi michache inayoning'inia.

Bomba kubwa la chuma lenye kutu likiwa limelala kwenye nyasi kavu karibu na barabara. Bomba lina rangi ya hudhurungi machungwa kutokana na kutu, na linaonekana kuwa la zamani. Nyuma yake kuna barabara isiyo na lami na miti michache iliyosimama.

Lori kubwa la samawati aina ya Volvo likiwa limebeba mtambo mkubwa wa kuchimbia visima wa rangi ya manjano. Lori hili limeegeshwa kwenye eneo ya udongo chini ya anga yenye mawingu meupe ya bluu. Mitambo ya kuchimbia imeonekana ikiwa imeelekezwa juu ikionyesha utayarifu wa kazi.

Barabara ya udongo yenye matope na uchafu labda kutokana na maji machafu au mvua. Mna dimbwi la maji machafu na takataka. Kwa mbali majengo yaliyojengwa kwa mabati yanaonekana pia kuna pikipiki iliyoegeshwa hali hii inaweza kuwa tishio ya afya ya umma kutokana na maji yaliyotuama na taka.

Rundo la mabomba ya plastiki yakiwa yamewekwa kando kando. Upande wa kushoto kuna rundo la mabomba ya rangi ya kijivu huku upande wa kulia kuna rundo la mabomba ya rangi ya machungwa. Mabomba yote yanaonekana kuwa mapya na safi. Anga la samawati na mawingu meupe yanaonekana juu.

Bomba la maji la dhahabu lenye vali ya samawati, likiwa limewekwa kwenye ukuta wa mbao wenye rangi ya kahawia iliyokolea. Kuna bomba nyeusi lililo na mstari wa samawati liliyounganishwa chini ya vali. Mbao za ukuta zimepangwa wima na zinaonekana kuwa imara. Mwanga wa juu unaonekana kuangaza kwenye bomba ukionyesha undani wake.

Rundo la mabomba makubwa meusi yaliyopangwa vizuri. Ndani zina rangi bluu. Yanatumika kwa kawaida katika miradi ya usambazaji wa maji na usimamizi wa taka kama vile mifumo ya maji, taka au mifereji. Ni ishara ya miundombinu muhimu ya kisasa iliyohakikisha usambazaji mzuri wa maji na usimamizi wa taka hapa Kenya.

Rundo kubwa la udongo wenye matope likiwa na alama za mashine nzito aina ya mchimbaji. Udongo huo una rangi ya kahawia iliyokolea na una mawe madogo yaliyochanganyika. Pia kuna kipande cha mti kinachoonekana.

Duka linaloonyesha bidhaa za maji safi na vinywaji baridi lina dirisha kubwa la kioo likiwa na mabango yanayotangaza purified water refill station na ice pops available . Ndani kuna mitungi mikubwa ya maji na friji ya vinywaji. Upande wa kushoto kuna lango nyeusi la chuma na upandea wa kulia kuna mwigo uliovalishwa nguo za kike.

Mifumo ya mabomba ya kijani kibichi iliyowekwa kwenye sakafu ya zege. Kando ya ukuta wenye rangi ya udongo, mabomba haya yanaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa usambazaji maji au usimamizi wa maji, yakiwa yameunganishwa kwa njia mbalimbali.

Katikati wa ukuta wa bati uliovaliwa na wakati na nyasi zilizokauka. Bomba ndogo linang'aa kama chemichemi ya matumaini likiwa limepachikwa juu ya mawe linawakilisha chanzo cha uhai. Maji safi katika mazingira magumu. Hii Taswira ya udhabiti na umuhimu wa rasilimali muhimu zaidi maishani. Ikitusukuma kudhamini kila tone na kila juhudi za kuifikia.